Madaktari wa meno wakimhudumia mgonjwa anaepata matibabu ya meno. Huduma hii muhimu kwa ajili ya kutunza afya ya kinywa, huondoa maumivu ya meno na kufanya usafi wa kina wa kinywa. Madaktari wamevaa glavzi na barakoa na mavazi ya kujikinga.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe glavu za plastiki na barakoa na taa kichwani ilikuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amevaa shati yenye muundo wa rangi na amepunguza barakoa ilikuruhusu uchunguzi wa meno na kinywa kufanyika.

Madaktari wanaohusika na magonjwa ya kinywa wakiwa na mgonjwa wao wakimuhudumia wakiangalia jino linalouma ili aweze kulitibu pamoja na kumpa dawa kwa ajili ya kuzuia maumivu.

Shughuli inayohusiana na afya ya mazingira. Watu walioko kwenye gari wamevaa glovzi na barakoa na wanashughulika na chupa za plastiki, ikiwa wanajihusisha na shughuli za ukusanyaji pamoja na usimamizi wa taka.

Athari za mafuriko katika eneo la makazi. Maji yamebeba vitu vichafu na kuziweka kwenye uwanja wa nyumbani, na samani pamoja na taka mbalimbali vimetapakaa hovyo kutokana na uharibifu uliosababishwa na mafuriko.

Wanafunzi wakiwa katika shughuli ya upandaji miti katika eneo la wazi, lenye majani na miti ya asili wakiwa wamevaa sare za shule, wanashiriki kikamilifu kuhifadhi mazingira kwa upande wa miche. Hili ni tendo la kuendeleza afya ya mazingira kwa kupuguza uharibifu wa hadhi, kuimarisha hewa safi na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Wagonjwa wakiwa na ndugu zao wakiwa kwenye chumba cha kusubiri hospitalini, wameketi kwenye viti wakisubiri huduma kutoka kwa wahudumu wa afya waliovaa mavazi nyeupe. Mazingira haya yanaonyesha hali ya kawaida katika hospitali za umma ambapo watu wanapata huduma za matibabu na ushauri wa afya.

Muhudumu wa afya akimfanyia uchunguzi wa kiafya mgonjwa, mhudumu huyo anatumia kifaa maalumu kusikiliza mapigo ya moyo na kupumua kwa mgonjwa, mhudumu wa afya amevaa koti jeupe ishara ya kitaalamu katika sekta yake ya afya, mgonjwa ameketi kwa utulivu wakati wa uchunguzi.

Wahudumu wa afya wamevalia mavazi maalumu ya hospitalini ikiwemo buti nyeupe, kofia za mpira pamoja na barakoa wakiwa wanamuhudumia mgonjwa aliyeko tayari kufanyiwa upasuaji.

Wahudumu wa afya wapo kazini katika chumba cha huduma za matibabu wakizingatia vifaa na usalama wa magonjwa. Wauguzi hao wamevalia nguo zao za kufanyia matibabu.

Muhudumu wa afya aliyevaa sare rasmi za hospitali akitabasamu mbele ya ukuta wa hospitali na kituo cha afya, anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, akiwa ni daktari au muuguzi, mtaalamu wa maabara kutokana na mavazi yake na mazingira.

Muhudumu wa afya, akiwa amesimama imara pamoja na kunyoosha nywele zake vizuri. Na kuvalia koti lake lenye nembo, ambalo linaonesha kwamba, huyu ni muhudumu wa afya katika hospitali. Muhudumu huyo amesimama imara na kuonyesha tabasamu kwa ajili ya kuonyesha kwamba anajiamini.

Wahudumu waliyovalia mavazi yakitaalamu, wakiwa kwenye shughuli ya huduma kwa jamii. Wengi wao wamevaa mavazi meupe ya maabara na vitambulisho shingoni vinavyoonesha kuwa ni sehemu ya kikosi cha afya.

Mtaalamu mmoja ameketi akiendesha shughuli ndani ya kabati la usalama la biolojia, huku mwingine amesimama karibu. Wote wakiwa wamevaa mavazi ya maabara na barakoa. Hii ni dalili ya kazi za uchunguzi wa sampuli za kitabibu sehemu muhimu ya huduma za afya.

Madaktari wawili wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji, wakifanya upasuaji kwa mtoto mdogo, wako makini wakishughulika kwenye eneo la uso pamoja na kichwa cha mtoto, ambaye amelazwa na ameunganishiwa mabomba ya hewa. Hii inaonyesha huduma za afya za watoto.

Kituo cha kuhudumia watoto wachanga katika hospitali. Muuguzi akimuhudumia mtoto aliyezaliwa kabla ya muda wake anayeitwa njiti ambaye amelazwa katika mashine maalumu inayoitwa kiyoyozi cha watoto wachanga. Mashine hii husaidia kudhibiti joto, unyevu na hali ya mazingira kwa ajili ya mtoto mchanga.

Kituo cha kukagulia watoto, ambapo mtoto akiwa anapimwa katika mzani wa kuning'iniza, akiwa katika bebeo maalumu kwa ajili ya kupimia watoto.

kliniki ya watoto, ambapo akina mama na watoto wameketi wakisubiri huduma, muuguzi aliyevalia mavazi ya kujikinga anampima mtoto uzito kwa kutumia mizani ya kunyanyua, mazingira ya hospitali ya umma yenye mabango ya uhamasishaji wa afya za watoto.

Wazazi wapo na furaha hospitalini baada ya mama kujifungua salama. Baba anamshikilia mtoto mchanga kwa upendo huku mama akiwa ameketi karibu na akiwa anatabasamu la kuridhisha, mazingira ya hospitalini yanaonyesha huduma nzuri kwa mama na mtoto. Tukio hili linaashiria umuhimu wa huduma za afya kwa mama na mtoto.

Mtoa huduma akiwapa watoto na wazazi wao huduma za lishe na matunzo. Wazazi wameketi wakiwa na watoto wadogo mkononi wakipokea maziwa na ushauri wa lishe bora. Tukio linaonesha juhudi za jamii kuboresha afya ya watoto na kupunguza utapia mlo.

Zoezi la afya ya umma na mazoea ya usafi kuhusu chanjo. Mfanyakazi wa afya amevaa koti jeupe na barakoa, anamchoma sindano mwanamke aliyeketi. Mahali hapo ni nje ikiwa ni sehemu ya kijiji, ikionyesha ni jitihada za kutoa chanjo kwa jamanii.

Muhudumu wa afya ya watoto na jamii akiwapatia watoto huduma ya afya, uchunguzi pamoja na elimu ya afya. Mtoto anafanyiwa uchunguzi wa usafi wa mwili pamoja na kinywa. Huduma kama hii ni muhimu sana katika kuzuia na kudhibiti magonjwa.

Majani haya hutumika katika tiba asilia kwa kutibu matatizo mbalimbali ya mwili ni maarufu kwa kuchemshwa na kusagwa ili kusaidia katika kusafisha damu, kutuliza maumivu ya tumbo, na kupunguza homa, matibabu ya ngozi wa kupakwa majani yasiyosagwa.

Vidonge vya kijani vikiwa ndani ya kijiko cha mbao, vidonge hivi ni dawa za asili. Dawa hizi hutumika katika tiba mbadala kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili, kutoa sumu mwilini na kuongeza nguvu za mwili. Ni sehemu muhimu ya tiba za kienyeji.

Dawa ya asili au kienyeji ambayo imefungwa kwenye kifungashio cha plastiki ya foili au fedha. Tiba ya jadi au asili mara nyingi ikitengenezwa kutokana na mimea, mizizi, viungo vya asili; inaonekana ikiwa kwa mfumo wa poda ndani ya kifungashio.

Tiba asili ya kitunguu swahumu hupambana na maambukizi kinavirutubishi inayosaidia kupambana na bakiteria virusi na fangasi, huzibiti shinikizo la damu, husababisha mishipa ya damu kupanuka. Huzibiti kisukari kwa kusaidia usawa wa kisukari kwenye damu. Ni dawa ya asili ya mafua na kikohozi pia.

Bidhaa mbalimbali za afya na chakula kama chai ya kijani inayojulikana kwa faida za kiafya kama kuimarisha kinga ya mwili na kusaidia mmengenyo wa chakula, bidhaa za lile ya kettle inayosaidia katika kudhibiti uzito kwa afya ya mwili kahawa ya kikombe na bidhaa nyingine za afya.

Chupa ndogo ya lavenda ikishikiliwa kwenye kiganja cha mkono, mafuta haya hutumiwa katika tiba ya asili kwa ajili ya kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia kupata usingizi mzuri, lavenda ni kati ya mimea maarufu inayotumika katika tiba mbadala.

Dawa ya asili aina ya umulavumba iliyowekwa katika kopo linaloangaza, lenye mfuniko wa njano, kopo hilo ni la plastiki, iliyowekwa karatasi inayoonyesha jina la dawa hiyo lenye mimea pamoja na rangi ya kijani.

Mmea wa Alovela ukikua shambani wakati wa machweo. Alovela ni mmea unaotumika sana katika tiba za jadi kutokana na uwezo wake wa kupunguza uvimbe, kunyonya majeraha na kutuliza ngozi hasa kwa vidonda na kuungua.

Mti mdogo ulioota wenye majani machache ya kijani. Mti huu unatumika kama dawa za asili ambayo hutibu magonjwa mbalimbali yanayosumbua katika mwili wa binadamu.

Kikombe cha kinywaji chenye: tangawizi, limau na asali. Hivi ni viungo maalumu vinavyotumika sana katika tiba za asili. Hii ni mchanganyiko wa tiba ya asili unaotumika kutibu na kupunguza dalili za: mafua, kikohozi, koo kuuma na uchovu.

Majani maibichi yamekatwa na kutiwa kwenye kibao, ambayo inajulikana kama dawa ya asili zinazo tumika kutibu maginjwa mbali mbali kama magonjwa ya presha ma magonjwa mengine.